Jopo la watu waliopo eneo la ndani waliokalia viti na kuzungukwa na meza zilizo na majalada au vitabu, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliokaa katika viti na meza zilizozungukwa na vitabu pamoja na majalada, kuashiria ni eneo la ndani la darasa kwaajili ya mafunzo ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika viti na meza zilizojaa vitabu, majalada na kompyuta mpakato. Ikiashiria ni eneo la darasa kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliokaa katika viti na meza zilizo na majalada pamoja na vitabu, ikiashiria ni eneo la darasa kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Mtu aliye simama akiwa ameshika chombo mfano wa kikapu, katika eneo lililo pangwa kwa safu zilizo na vitabu tofauti tofauti. Ikiashiria ni duka linalo tumika kuuza vitabu mbalimbali.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu ya sare, waliokaa ndani ya chumba mfano wa darasa, kuashiria ni wanafunzi wa shule ya sekondari.

Kitabu kilichochapishwa picha ya mtu na maandishi yasomekayo "kitabu cha kemia kidato cha tatu, kitabu cha mwanafunzi", kinachotumika katika elimu ngazi ya sekondari.

Watu wawili waliovalia mavazi ya sare, waliosimama ndani ya eneo lililo na safu ya vitabu vilivyopangiliwa katika mpangilio ulio mzuri, ikiashiria ni eneo la maktaba ya shule ya sekondari.

Eneo kubwa la nje lenye majengo makubwa yaliyojengwa kwa ustadi, huku mavazi maalum ya sare yenye rangi ya bluu yakiwa yameanikwa nje ya majengo hayo kuashiria ni eneo la shule ya Sekondari.

Jopo la watu wakiwa wamekaa katika viti na meza zenye majalada, vitabu na kompyuta mpakato; mbele kukiwa na mkufunzi akifundisha, kuashiria ni eneo la darasa kwa ajili ya mafunzo ya chuo kikuu.

Jopo la watu wakiwa wamekaa katika viti na meza zenye majalada na vitabu, mbele kukiwa na mkufunzi akifundisha, kuashiria ni eneo la darasa kwaajili ya mafunzo ya chuo.

Jopo ka watu waliokaa katika vitu na meza iliyo na vitabu na kompyuta mpakato, katika eneo la wazi kuashiria ni wanafunzi wa elimu ya juu.

Jopo la watu wakiwa wamekaa kwa makundi ndani ya eneo la chumba chenye safu za vitabu, kuashiria ni eneo la darasa kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya chuo kikuu.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu ndani ya eneo lililozungukwa na meza zenye kompyuta na nyaya pamoja na vifaa vya umeme, kuashiria ni darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walioketi ndani ya chumba chenye meza kiliojaa vipuri na komputa mpakato vikiashiria ni darasa linalotumika kwajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliokaa katika viti ndani ya darasa lililo na meza zilizo na kompyuta, vifaa vya umeme, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu, ndani ya chumba mfano wa darasa, lililozungukwa na meza zenye vifaa na vipuri vya aina mbalimbali, kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliokaa katika viti na meza zilizozungukwa na vifaa vya umeme pamoja na vipuli, ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya mafunzo ya fundi.

Jopu la watu waliopo katika chumba mfano wa darasa lililozungukwa na vifaa mbalimbali kama vile mbao ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalum ndani ya eneo lililozungukwa na meza yenye vipuri na vifaa mbalimbali. Kuashiria ni darasa litumikalo kwaajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu na vifaa kinga, kama vile; miwani na glavu, katika eneo lililozungukwa na vifaa mbalimbali, kuashiria ni eneo la darasa kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliokaa ndani ya chumba chenye meza zilizojaa vipuli na vifaa vya umeme. Ikiashiria ni darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliozunguka meza iliyo na vifaa mbalimbali, katika eneo la ndani lenye madirisha makubwa, kuashiria ni eneo la darasa kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.